Shina la mahindi linaonekana kuteseka kutokana na ugonjwa. Sehemu ya nguzi la mahindi imejaa vimelea vyeusi na kuharibika, na kuacha tu nafaka chache zilizo chini. Hali hii inawakilisha changamoto kubwa kwa wakulima, na kusababisha hasara kubwa ya mavuno ya mahindi.

Ng'ombe wengi wanatafuta chakula kwenye rundo kubwa la takataka. Hali hii inaonyesha changamoto za usimamizi wa taka na hatari zinazowakabili wanyama wanaotegemea taka kwa chakula. Mazingira machafu yanaathiri afya ya umma.

Mtu mmoja amesimama mgongo wake kwa kamera katikati ya shamba la ndizi. Anazingatia kundi kubwa la ndizi ambazo bado ni mbichi zikining'inia kutoka kwenye mimea. Mtu huyo amevalia kofia nyekundu na suruali nyeupe. Hali hii inawakilisha mchakato wa ukuaji wa mazao katika shamba.

Miti ya ndizi inasimama katikati ya mandhari yenye mimea mingi. Baadhi ya majani ya migomba yamekauka na kugeuka rangi ya kahawia na manjano, huku mengine bado yakiwa na rangi ya kijani kibichi. Nyuma ya migomba kuna milima iliyofunikwa na misitu minene ya kijani.

Ndama kadha weusi na weupe wapo kwenye zizi la wazi wadogo wanakaa ndani ya banda eneo hilo lina uzi wa chuma na ardhi kavu hali ya dhirhisha hali ya ufugaji.

Jumba kubwa la mifugo limejaa ngombe kadhaa, wengine wamelala chini huku wengine wamesimama mbali. Baadhi ya wanyama wana rangi nyeusi na nyeupe, wengine ni weusi kabisa. Nyasi za kijani zimetapakaa chini kwa ajili ya kulishia. Madirisha madogo yanaonekana juu ya kuta.

Mwanaume amevalia kofia ngumu ya pikipiki na koti jeusi, akimwaga kioevu cheupe kutoka kwenye ndoo ya kijani kibichi kwenda kwenye pipa jeupe la plastiki. Pipa hili limebeba kwenye gari dogo lenye rangi nyekundu. Mapipa mengine meupe yamepangwa kwenye gari hilo. Eneo lenye vichaka na miti linaonekana mbali.

Rundo kubwa la ndizi za kijani zimetapakaa ardhini, zikiwa zimekusanywa tayari kwa usafirishaji au uuzaji. Watu kadhaa wamesimama au kuketi katikati ya ndizi hizi, wengine wakiwa wamebeba mizigo. Mazingira yanayoonyesha shughuli nyingi za kilimo labda katika soko la vijijini au shamba la ndizi.

Majani kubwa ya migomba yamefunika sehemu kubwa ya anga. Anga ya buluu na mawingu meupe yamefunuliwa kati yao. Mwangaza mkali wa jua unapita ukionyesha rangi yake ya kijani. Hili ni shamba la migomba.

Shamba kubwa limefunikwa na mimea midogo ya migomba, ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Mistari ya miti ya ndizi inaendelea mbali, ikionekana hadi upeo wa macho. Udongo unaonekana kuwa na unyevu kidogo, na kuna vijiti vilivyosimama karibu na mimea, pengine vikitoa msaada.

Mwanamke mmoja amevaa rubber za bluu na shati la miraba, anakaa karibu na ng'ombe mweupe na mweusi, anaonyesha tabasamu pana huku akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe ambayo yanaingia kwenye mtungi wa rangi ya kahawia nyeupe, nyasi ya kijani inazunguka eneo hilo.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wamekusanyika ndani ya banda kubwa la wafugaji. Wengine wamesimama. Wengine wamelala chini. Mbele yao kuna chombo kikubwa chenye maji labda cha kunywea. Ng'ombe wanaonekana kuwa na afya njema. Paa la banda linaonekana kuwa na muundo wa chuma.

Shughuli za kuandaa chakula zinafanyika. Watu kadhaa wanashirikiana wakimimina chakula cheupe kwenye mabakuli ya blue na kijani yaliyowekwa ndani ya treya kubwa. Tray nyingine ya chuma imeshikiliwa ikiwa na mabakuli yaliyojazwa. Chungu kikubwa cha kupikia kiko karibu kikiwa na kioevu cha rangi ya njano.

Kikapu kilichofumwa kwa nyuzi za asili kinaonekana kikiwa na dutu nyeupe iliyoshinikizwa ndani yake. Dutu hiyo inaonekana kuwa ngumu na imara. Ikiwa imetulia ndani ya kikapu. Kikapu kina miundo wa mviringo ukiwa na kingo imara na shina la kuvutia. Nyuma yake kuna kitu chenye rangi ya buluu na kingine cha chuma. Labda vyombo vingine au sehemu ya mazingira.

Mwanamke amepiga magoti kwenye udongo mwekundu akimenya migomba ya ndizi. Amevalia shati la rangi nyepesi na sketi yenye ruwaza. Maganda ya ndizi yaliyomenywa yamekusanyika chini na karibu naye kuna kikapu kikubwa kilichotengenezwa kwa majani ya ndizi likiwa kimejaa ndizi zilizomenywa. Nyuma yake kuna shamba kubwa la migomba.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe linakula nyasi kutoka kwenye rundo lililowekwa ndani ya tairi kubwa. Ziko kwenye shamba la kijani kibichi. Nyuma kuna jengo lenye paa la bati, likionyesha mazingira ya kilimo.

Mwanamke amevalia koti jeupe na kofia ya nywele. Anamimina maziwa kutoka kwenye ndoo ndogo ya chuma kwenye mtungi mkubwa wa chuma. Anafanya kazi hii kwenye kituo cha kukusanyia maziwa. Mandhari haya yanajumuisha umuhimu wa usafi na utaalamu kwenye ushindikaji wa maziwa.

Shamba la migomba limejipanga vizuri. Mimea ikiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Udongo mwekundu unatawala kati ya mistari ya migomba. Hali hii inaashiria kilimo kilichoendelea vizuri katika eneo la vijijini.

Watu wanafanya kazi ya kukausha mazao ya nafaka chini ya jua. Wengine wamejishughulisha na kupanga nafaka kwenye matandiko meupe. Hali hii inaashiria maisha ya vijijini na umuhimu wa kilimo kwa jamii.

Shamba la migomba linaonyesha safu ndefu za mimea yenye majani mapana ya kijani kibichi. Vifungu vingi vya ndizi bado changa vyenye rangi ya kijani kibichi vinaning'inia kutoka kwenye miti. Njia nyembamba inaonekana katikati ya safu hizi.

Mwanaume mmoja amesimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi zilizoiva, tayari kwa kuuza. Anashika kishada kidogo cha ndizi huku akitabasamu kwa furaha. Mandhari haya yanajumuisha mazingira ya soko au duka la mazao. Hali hii inawakilisha biashara ndogo ndogo inayotegemea kilimo.

Mashina ya migomba yamebeba makungu mingi ya ndizi za kijani. Ndizi hizi bado hazijaiva zikikua kwenye mti. Majani ya migomba yamezunguka eneo lote. Hili ni shamba kubwa la matunda.

Mtu amepiga magoti akikamua ng'ombe mwekundu anayesimama. Maziwa yanatiririka kutoka kwenye chuchu za ng'ombe hadi kwenye ndoo ya buluu iliyoko chini. Miguu ya ng'ombe imefungwa kamba nyembamba. Mazingira yanaonekana kuwa kavu.

Kuna ng'ombe anayekamuliwa wakitumia mashine maalum inayoninginia chini kutoka kwa chuchu yake. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe nyuma yake kuna ngombe mwingine anayeonekana kidogo. Sakafu inaonekana kuwa na unyevu, labda kutokana na usafishaji au mchakato wa kukamua maziwa.

Wanaume wawili wamesimama karibu na pikipiki zilizobeba mitungi mikubwa ya chuma. Mtu wa kwanza amevalia koti la manjano, amesimama karibu na pikipiki iliyobeba mitungi mitatu. Akiwa ameelekeza macho upande wa kushoto wa sura. Mtu wa pili yuko juu ya pikipiki nyingine. Pia, ikiwa na mitungi mitatu, na yeye anaangalia mbele.

Ndizi za kijani zimekusanywa kwenye soko la jumla, magari mawili yamelowa kando, yakisubiri kupakua au kusafirisha mizigo, watu kadhaa wamesimama karibu, wakishugulikia biashara, hili ni soko kubwa la matunda.

Juu ya bakuli kubwa la chuma, mikono miwili inatumia vijiko vya mbao kuchanganya mchanganyiko mzito wa rangi ya krimu. Mchanganyiko huo unaonekana kuwa laini, na unachanganyika vizuri. Sehemu ya ardhi inaonekana chini ya bakuli.

Mwanamke amevaa shati la rangi ya waridi na suruali ya kitambaa. Anatumia bomba la kijani kumwagia maji ng'ombe mweupe ndani ya zizi. Ng'ombe wengine wengi weupe wanaonekana nyuma wakiwa wamefungwa. Bomba la maji linaonekana likimwaga maji.